Katika eneo la benki mtoa huduma wa kifedha pamoja na mteja, wakifanya mazungumzo na makabidhiano ya pesa ambazo mteja huyo amezitoa katika benki hiyo.

Kusanyiko la watu wengi, wanawake kwa wanaume wakiwa katika baa wakifanya shughuli mbalimbali. Wengine wakicheza muziki, wengine wakiburidika na urabu, wengine wakivuta sigara na wengine wakiwa wanafanya mazungumzo mbalimbali.

Duka liitwalo ''maziwa halisi'' linahusika na kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa ya ng’ombe. Ndani ya duka hilo kuna bidhaa mbalimbali; kama vile mikate, maziwa ya pakiti, pamoja na mayai.

Muuzaji wa samani ameweza kupendezesha duka lake kwa kuweka vitanda ambavyo viko tayari kuuzwa. Vitanda hivi vimeweza kutengenezwa kwa kutumia chuma zilizopakwa rangi nyeusi, pamoja na mbao nzuri zilizopigwa msasa pamoja na kupakwa rangi nzuri.

Moja ya vitu vinavyovutia mahoteli ni pamoja na sehemu ya mapokezi, sehemu hii ni sehemu ambayo inawakaribisha wageni wanaokuja hotelini hapo, hapa ni wahudumu wakiwa wanahudumia wateja katika mapokezi iliyopendezeshwa kwa taa nzuri pamoja na urembo katika hoteli hii.

Mwanaume na mwanamke wakiwa kwenye mali isiyohamishika, iliyonakshiwa kwa viti vizuri, picha za ukutani pamoja na makabati; ambayo yamependezesha jengo hilo, pamoja na taa za kisasa zilizo juu ya jengo hilo; wakifanya mazungumzo.

Duka kuu linauza bidhaa mbalimbali, moja kati ya bidhaa hiyo ni nguo ambazo ni suruali pamoja na mashati amabyo yanauzwa kwa bei ya punguzo ya asilimia hamsini na tano tofauti na bei ya siku zote.

Mwanadada akiwa katika duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali akiwa na kitenga kwa ajili ya kuchagua bidhaa hizo moja kati ya vitu vilivyopo dukani hapo ni pamoja na sharubati, biskuti pamoja na mahitaji mengine